Kwenye nyasi ya kijani kibichi, kifaru mmoja anaonekana akitembea akikula nyasi .Ana miguu minne mifupi na ana rangi ya hudhurungi .Kichwani mwake ana pembe moja na masikio yake yako karibu na shingo.

Kwenye nyasi ya kijani kibichi. Kunaonekana mbweha mmoja aliyesimama huku anatazama kando. Mbweha huyo ana miguu mirefu na masikio yake yamesimama wima. Ana rangi ya hudhurungi iliyo changanyika na nyeusi na nyeupe.

Mwanamke mmoja anaonekana akipita akiwa anamakinika anakokwenda, kando yake kuna taka zilizotupwa kiholela na nyumba zilizojengwa na mabati iliyochakaa zinaonekana, mandhari hii inaonyesha umaskini.

Wamama wameinama, wanafua. Wengine wamesimama, wanazungumza. Kando yao, kuna maji mengi, kama mto, iliyetokana na mafuriko, baada ya mvua kubwa kunyesha.

Wapita njia wanaonekana wakipita kila mmoja akiwa kwenye shughuli zake. Kando yao kuna magari yaliogeshwa na kuna watu ambao wameshika mabango yanayoonyesha magari hayo yanakwenda wapi na yanalipisha pesa gapi.

Gari hili aina la matatu limeegeshwa kwenye steji huku likingojea abiria kuingia. Mwanamke mmoja anaonekana amesimama mlangoni. Juu ya gari hilo, kuna kibango kikubwa kinachoonyesha mahali gari hiyo inaelekea.

Basi hili linaonekana limeegeshwa kando ya nyumba ya rangi ya manjano. Watu wanaonekana wakipita na wengine wamesimama kando ya dirisha ya gari hilo. Nje kuna bango kubwa linaloonyesha mahali gari hilo linaelekea.

Magari mengi kama vile matatu, mabasi na magari ya teksi yanaonekana barabarani yakisafirisha abiria. Watu wanatembea kando na wengine wanasubiri magari vituoni. Majengo marefu yanaonekana upande wa nyuma yakionyesha kuwa huu ni mji mkubwa. Wakati huo, askari wa trafiki amesimama kando, anasaidia kuelekeza magari na watu.

Magari aina ya basi na matatu yameegeshwa kando ya barabara kwenye steji ya kuelekea KU, Ruiru, Juja na Thika inayolipisha shilingi mia moja. Watu wanaonekana wakipita kila mmoja kwenye shuguli zake. Kando yake madereva wa pikipiki wanaelekea makazini kwao.

Mabasi ya City Shuttle yameegeshwa kando ya barabara yakingojea abiria. Madereva nao wanaonekana wanazungumza hapo kando. Watu pia wanapita kila mmoja akielekea kwenye shughuli zake.

Watu wanaonekana wamesimama wakiwa na furaha nyingi. Mbele yao kuna mwanamke mmoja aliyeinama huku amevalia glavu akiosha mkono. Kando yao pia kuna ndoo na mitungi zilizoletwa za kuteka maji.

Kwenye majengo ya kampuni ya maji na usafi wa mazingira, kuna mabomba makubwa ya kusambaza maji ,miferiji au matangi ya maji safi, pamoja na mfumo ya kusafisha majitaka. Pia, kuna maeneo maalum ya kutibu majitaka kabla hayajarejeshwa kwenye mazingira au kutumika tena.